Njengo la matofari la ya kahawia, lenye paa jekundu liko katikati ya eneo lenye nyasi za kijani na ua uliopangwa kwa mfuatano mzuri. Mlango wa rangi nyeusi uko katikati ya jengo. Kuna miti mirefu upande wa kushoto, na jengo jingine kubwa liko nyuma. Eneo linaonekana safi na lenye mpangilio mzuri na kuonyesha mazingira ya taasisi yao shule.

Mwanariadha kwenye kiti cha magurudumu yuko katikati ya uwanja wa mbio wenye mistari meupe akijiandaa kusukuma magurudumu kwa mikono. Kiti kina magurudumu matatu, mawili makubwa upande na mmoja mdogo mbele. Mandhari ni ya usiku au mwanga hafifu.

Mshindi wa mbio ya Olympiki amefunga mkono mrembo asiyeona kwa kushindana pamoja kwenye mashindano ya Paralympics ya Rio mwaka elfu mbili na sita, wamevaa mavazi ya michezo yenye lebo za nissan na ya Rio elfu mbili ishirini na sita wakitembea kwa kazi kwa mshikamano wa kamba ya mikono kuongoza mwendo.

Mlango wa mbao uliopakwa rangi ya chungwa una kibao kimeandikwa grade 1 c chini yake kuna kijikaratasi kimebandikwa pale jeupe kilicho na maandishi teacher Agnes welcome .

Mwanariadha mmoja amepiga magoti akimsaidia mwenzake aliyeanguka chini baada ya mbio. Wote wamevalia mavazi ya riadha na viatu vya kukimbilia. Mmoja ana vazi jeupe la macho akionyesha kuwa ni mlemavu wa kuona. Nyuma kuna saa ya kidijitali ikionyesha muda wa mbio.

Uwanja wa michezo ya watoto unaonekana ukiwa na bembea, mteremko wa plastiki na matairi yaliyopangwa ukutani kwa mapambo au mazoezi. Ardhi ni ya mchanga na majani machache na Kwa nyuma kuna miti na jengo la kanisa lenye paa jekundu. Ni sehemu ya wazi salama kwa michezo ya watoto katika mazingira ya kijamii.

Mwanamke anayevaa fulana nyekundu iliyoandikwa Kenya yuko kwenye mashua ya mashindano na kupiga makasia. Anapiga makasi kwa nguvu kwenye maji akiwa na vifaa vya usalama na kofia ya jua. Maji yanadondoka kutoka kwenye makasia kuonyesha harakati kasi zoezi. Mazingira ni ya nje baharini au kwenye ziwa. Huku mandhari ya nyuma ikiwa na mti.

Jamaa mmoja ameketi juu ya wheelchair nyeusi mkono mmoja ukiwa uanshikilia magurudumu. Mkono mwengine umeekelewa juu ya vitabu na mkono huo pia amevalia saa, amevalia long'i ya jeans, t-shirt ya kijivu na shati ambayo ni checked .

Nyumba imepangwa kwa meza na vikundi zenye viti vya plastiki kuzunguka. Sakafu ina rangi mbili kijivujivu upande mmoja na kahawia upande mwingine. Mwanga mwingi wa asili unaingia kupita madirisha makubwa yenye grili.

Kompyuta nne zinaonekana kuwa juu ya meza. Kompyuta za Dell. Kuna keyboard , kuna mouse pale na pia kuna ubao. Meza yenyewe ni ya rangi nyeupe. Kando yake kuna faili ambazo zimewekwa pamoja na viti vyeupe kando ya meza.

Taswira kamili ya pale darasani ambapo tunaona kuna madawadi ambapo mengi yao ni ya rangi ya brown .Kuna mawiwli ambayo meza ya hiyo dawadi ni rangi nyeupe na mojawapo ya dawadi hilo kuna kitabu kimewekwa juu yake pia kuna ubao ambao umechorwa na picha tofauti tofauti ,kuna kiti pia kimeanguka chini.

Jalada la kitabu chenye kichwa competence based curriculum grade two environmental activities rationalized notes kina picha na vifaa na viumbe mbalimbali. nanasi, mswaki, ndoo yenye maandishi NPL , pampu ya maji, buti, pipa la taka, kipande cha kitambaa, kuku na miti. Kimetungwa na Vyntex soft copy publishers .

Mazingira ya darasani ambapo kuna viti ambavyo vimeshikanishwa na meza ya kuandika ambayo ni ya rangi ya brown . Pia kuna chuma ambazo ni ya rangi nyeusi. Chini ya kiti kuna wiremesh ambapo unawezaweka mkoba halafu sakafu ni ya tiles . Kando na nyuma kuna dirisha ambayo iko na grili halafu kuna pazia kando ya dirisha ya kwanza.

Ubao wa maandishi uliowekwa tarehe jumatatu tarehe ishirini na nne februari mwaka elfu mbili ishirini na tano kuna swali limeandikwa Samuel alijibu vipi Mungu alipo mwitaa?, juu ya ubao kuna vibandiko vya mwezi wa Aprili na Mei kila moja na picha yake .

Mwanaume mmoja anaonekana kuruka kwa mchanga. Amevalia shoti ya kijivu na tisheti nyeusi. Nyuma tunaona ni mandhari ya stadium hapa chini kumeandikwa long jump Samson Ojuka.

Ukuta wa darasa una kadi za alfabeti zenye herufi m hadi r kwa mwandiko wa mkato. Kila moja ikiwa na picha, glovu, kiota, mbuni, nguruwe, malkia na pete. Chini kuna majina ya miezi Oktoba, Novemba na Disemba, kila moja ikihusishwa na picha, kofia, malenge na mti wa Krismasi. Whiteboard ina tarehe, orodha ya maneno na kazi ya nyumbani iliyoandikwa kwa kalamu.

Darasa la msingi lenye madawati ya mbao limepangwa kwa pazia za waridi na sakafu ya vigae vyekundu na vyeupe. Karatasi ya tathmini ya Christian school Formative assesment term 1 2025 iko juu ya dawati huku bango la ukutani likifundihsha kuhusu maji. Meza ya mbele ina vitabu na karatasi nyingi.

Mwanariadha aliyeketi kwa wheelchair anajiandaa kurusha mkuki kwenye uwanja wa michezo, anashikwa na mwenzake aliyevalia mavazi ya kijani na manjano ili kiti kisitetereke, nyuma kuna watoto wawili wanatazama na kule nyuma pia kuna mabango ya ngozi na mpira wa vikapu.

Ukuta wa darasa umepambwa kwa mapambo ya siku saba za wiki, kila bango lina jina ya siku na namba ya mpangilio na picha ianyohusiana nayo kam vile upinde wa mvua, kipepeo, kindoo, ndege, maua ,jua na duduvyoo.

Wachezaji wa kandanda wa Kenya ambao ni wanne. Mmoja anaonekana akikimbilia mpira akiwa na mkongojo. Watatu wanatzama. Wamevalia mavazi, jezi nyekundu na kinyasa manjano na soksi ya manjano na viatu vyeusi na tunaona pia kuna neti ikopale na seng'enge na miti iko pale kando.

Bango la kuelimisha kuhusu umuhimu wa maji linasema water is life na linaonyesha vianzo vya maji kama bahari, mito, visiwa, visima na mvua. Inaonyesha matumizi ya maji, changamoto kama uchafuzi wa mazingira na njia za kuhifadhi maji kama kupanda miti, kutumia maji kwa busara na kuelimisha jamii. LImeandikwa na giraffe centre Kenya.

Mwanariadha Kimani wa taifa la Kenya anaonekana kuinua mikono katika mbio za mwaka elfu mbili kumi na saba kule London; nyuma yake akiwa na mwelekezi wake ambaye amevalia reflector ya manjano.

Mazingira yanaonyesha hii ni machumba ambapo kuna stairs ambapo ni za rangi ya brown . Kuna chuma kando kando ambazo zimepakwa rangi nyeusi . Halafu kuna ukuta ulio na rangi ya brown na nyeupe. Kando tunaona kuna maua na nyasi.

Juu ya meza nyeupe, kuna skrini mbili za kompyuta, kibodi mbili, mouse mbili. Kompyuta hizi zimeandikwa Dell. Kando yake mna vitabu ambavyo vimewekwa pale na dirisha ambapo mwangaza unaweza kuingia.

Mwanariadha Wesley Kimeni sang' ,alizaliwa tarehe 01/03/1994,hapa inchini Kenya, na anafahamika sana kwa mchezo wa riadha hasa ule wa mita elfu moja mia tano na pia ana tatizo ama right hand disability .

Asiya Sururu Mohammed mzaliwa wa Kenya tarehe 25 Aprili mwaka 1992 kule Mombasa Kenya. Mwanaspoti wa Pararowing na pia ana disability ya amputated legs. Unaonekana akiwa ameketi kwa kiti akiwa anatabasamu.

Kikundi cha watu waliovaa nguo nyekundu baathi wakiwa na mapambo ya kitamaduni na wengine kwenye viti vya magurudumu, wanashiriki gwaride au sherehe kwenye uwanja, wenye watazamaji wengi, mmoja ameshika bendera ya kubwa ya Kenya huku nyingine ikitundikwa juu ya umati.